Hapa naona watu watatu. Naona wengine wakishukisha maziwa kwa lori, mwingine ni kama anapima hizi maziwa. Hapa inaonekana ni mahali pa kuuza. Hapa ni mahali pa kununua maziwa. Maziwa zinaletwa hapa wanapima na kununua.

Hii ni shamba la mahindi na mahindi zinaonekana kutokuwa na afya ukizingatia kuna matawi ambayo inaenda kukatika na pia matawi iko na vitu vya nyeupe inaonekana hapa kuna inataka dawa ambayo inaweza nyunyiziwa inaweza rekebisha.

Hapa ni shamba, shamba la ndizi. Naona kuna mandizi mingi sana ambapo zimepandwa ilhali haijakuwa kubwa sana haijapata mbegu lakini ndio imepandwa bado iko kidogo. Nayo mandizi haya ni mengi sana. Sioni mtu yeyote hapa, ni picha tu ya ndizi ya shamba ambayo imepikwa.

Hapa kuna ng'ombe, ng'ombe watatu ambao wanakamuliwa na wanakamuliwa kutumia (machine). Pia kuna wafanya kazi wawili ambao wao ndi wanasidia hao ng'ombe kukama.

Hapa kuna ng'ombe na kuna ng'ombe wengi ambao wanafugwa. Hao ng'ombe ni wale ambao wanaletewa chakula wanakula hapa, hadi maji wanapewa wananywa hapa. Hili ng'ombe ili wanaleta maziwa nyingi sana

Hapa ni nyumba ngombe hapa kuna ngombe wengi sana ambao ngombe hawa hawaezi enda malishoni kutafta chakula ngombe hawa wanaletewa chakula ili wakule hapo ndo maana hawa ngombe hutoa maziwa nyingi sana.

Hapa kuna mtu anayekama ngombe, ngombe hii imesimama vizuri sana, inaonekana ngombe hii haina ugumu yeyote naona haijafungwa ka kamba, ila anayekama tu akiwa amesimama.

Hii ni shamba la ndizi ikionekana naona matawi ya ndizi ilhali sioni kama haya iko na mbegu, huenda iko na mbegu kwa sababu sijaona shamba yoyote naona tu matawi ya ndizi ikiwa imetokea juu.

Hii ni shamba ya ndizi hii ndizi inaoekana kuwa hii ndizi imepandwa hii ndizi haijapata mazao juzi inaonekana kabisa mandizi mingi ndio imepandwa huku mashimo haijajazwa.

Kuna watu wawili hapa wanaonekana na inaonekana kuna mapikipiki abayo inachukua maziwa. Inaonekana hizo mapikipiki ni tatu ingawaje moja haijaonekana lakini mapikipiki nayo ni tatu. Hawa watu wanaonekana kuwa wanachukua maziwa na kuna mahali wanapeleka kuuza.

Hii ni shamba la ndizi. Ndizi hapa ziko nyingi na kuna mzee hapa ameweza kuja hapa. Anaonekana kufunika ndizi. Maana ya kufunika hii ndizi ni ile huenda anataka hii ndizi iwe ikiwa juu ya mti muda takata aende auuze ama kule na familia yake.

Hii ni shamba ambayo iko na mimea mingi. Hapa kuna madizi. Kuna pia inaonekana kama ni chakula cha ng'ombe. Halafu kuna mahindi ambayo haijamea vizuri. Halafu kuna kashamba ambayo imetengenezwa ni kama kuna vitu inataka kupandwa.

Hapa kuna shughuli za kubeba maziwa ama kununua maziwa ambapo zinaendelea. Kuna gari hapa imekuja imeleta maziwa ambayo imeandikwa ni ya mlima Kenya, ambayo huenda imekuja kuchukua maziwa ama kupeleka maziwa hapa. Kuna mtu pia wa pikipiki anaye funga maziwa ama huenda anafungua maziwa kuja kuuza hapa.

Hili ni shamba la ndizi ambalo ndizi nyingi imepandwa uku ndizi ingine hapa imetoa mbegu kubwa sana ambayo iko na mbegu mzuri. Naona ndizi imenawiri vizuri, pia ikiwa imepandwa kwa laini vizuri.

Hapa inaonekana ni pahali pa kuuza maziwa. Naona kuna watu wawili, mwingine amevalia aproni ya nyeupe na mwingine ya nyeusi. Yule amevalia nyeusi anaonekana kurekodi.

Hapa kuna mtu mmoja ambaye anakama ng'ombe. Kuna ng'ombe wawili hapa lakini anakama mmoja kwa kutumia mikono halafu anakama kwa ndoo ambayo ni rangi ya nyeupe.

Hapa kuna maziwa ambayo imekamuliwa na ina kamuliwa kwa kutumia mashini na hapa nikama kuna ng'ombe wawili. Hawa ng'ombe kabisa wanakaa kufanana na ng'ombe pia wamekamuliwa wameekwa katika mashini ili wakamuliwe maziwa.

hapa kuna ndizi hii ni shamba la ndizi na kuna ndizi ambaye imekaa tu ama hapa imeekwa juu ya matawi hapa pia juu ya matawi inaonekana inatakakupigishwa kuna mtu huyu anakuja hapa anaonekana huyu mama amekuja kununua ndizi.

Huyu ni mwanamke Mmoja ambaye ananyunyizia dawa ngombe. Ninamwona kabisa amebeba chupa ya kunyunyizia dawa kwa mgongo akiwa ananyunyizia dawa ngombe na inaonekana Hawa ngombe ni wengi na ninaona hapo wamepanga laini.

Hii ni shamba, shimba la ndizi ,naona kuna ndizi ambayo refu sana na ni kubwa sana, ndizi hii ni aina ambayo inatoa ndizi refu sana, ndizi hii ni ndizi mzuri sana.

Hii ni ng'ombe ambayo inatembezwa tembezwa wakikula kwa barabara na hapa inaonekana kuna uchafu mahali ambaye watu wanaweka uchafu zao. Sasa ng'ombe imekuja kutafuta chakula ,hapa inaonekana kabisaa hakuna nyasi za ng'ombe ndio maana ng'ombe wanakuja kutafuta chakula.

Hapa naona ndizi, ndizi inaonekana mbichi bado iko juu ya mti, juu naona kuna matawi hasa inaonekana kabisaa haijakaatwa bado haijaekwa kwa sokoni, bado haijatoka kwa shamba.

Hapa kuna watu wawili, mmoja anaonekana kunyunyizia ng'ombe maji na mwingine anaonekana kusugua ng'ombe. Kuna ng'ombe mwingine hapa ambaye amesimama kama bado pia hajaoshwa bado anakaa mchafu.

Mama mmoja hapa ameshikilia ndizi ikiwa ni kama anajua kabisa anapigwa picha. Amezuilia ndizi ili aweze kupigwa picha. Hii ni shamba la ndizi ambavyo kuna ndizi nyingi sana zimepandwa hapa. Ingawa sioni vizuri kama iko na mbegu lakini naona ni shamba la ndizi na vile amevaa.

Hapa kuna mtu ambaye amebeba jerikani yake akiwa ameweka dawa ili kunyunyizia ng'ombe. Ananyunyizia ng'ombe ili aepuke na vitu ambavyo vinaweza kuwa vimeshika akiwa ako malishoni.

Naona hapa, kuna mtu ambaye anamwaga maziwa. Inaonekana kuwa hapa ni mahali pa kununua maziwa. Watu wanaleta hapa maziwa, inapimwa ili inunuliwe

Hii ni ndizi. Ndizi hii imeiva na inaweza kuliwa. Ndizi hii hukwanga na muhimu sana sana sana hupewa hata kwa watoto. Watoto wanaweza kula vizuri bila kuwa na shida yoyote. Mtu mkubwa pia anaweza kuwa anakula ndizi.

Hapa ni duka la maziwa ambapo ni duka watu wanakuja hapa wananunua maziwa ya kupima, ina lingana pesa yenye uko nayo mtu anakuja hapa anapimiwa ,pia hii duka la maziwa inatumia teknolojia ambapo inabonyezwa na maziwa inatoka pia hapa naona mitungi ya maziwa ambapo nikama hii maziwa hapa ilikuwa inakuja na inaelekea kununuliwa.

Hii ni shamba ambayo ni shamba ya mahindi, wamepanda mahindi na mahindi hii inaonekana kunawiri sana mahindi hii inaonekana kuwa imepata vitu vyote na imepaliliwa vizuri ndiyo maana inakaa kunawiri.

Hapa kuna wamama wawili. Mama mmoja anaonekana ameshika panga, anakata ndizi, naye mwingine anashikilia ndizi ili lisianguke. Mama huyu amebeba mtoto anaonekana amekuja kununua ndizi ili aende auze sokoni ama aende atumie na watoto wake.

Hapa kuna ndizi ambayo ni kama huyu mtu anataka kukata. Inawezekana kuwa anataka kukata ili kupeleka soko, ama anataka kukata ili maybe waende wakakule na familia yake.

Kuna mtu mmoja hapa ambaye ako kwa shamba. Shamba hili ni shamba la ndizi naona pia ndizi hii imenawiri sana. Pia ndizi, kila ndizi imetoa mbegu na naona ni kama huyu mtu amekuja kuona kama imekomaa huenda anataka kuchukua kuenda soko ama huenda anataka kuenda kukata kuenda kuitumia na familia yake.

Kuna mtu mmoja hapa ambaye anachunga ng'ombe, inaonekana amewawekea mabati juu ili wasinyeshewe pia kuna vitu vya mahindi.

Hpa naona ndizi, ndizi hii inaonekana kabisaa imekomaa , mtu anaweza kupika ama mtu anaweza ivisha ,hii ndizi itaiva vizuri sana inaonekana hii nmdizi bado iko huku juu ya mti, nikiona kuna matawi kando yake, inaonekana mtu hajakuja kuikata bado iko juu ya mti.

Hapa naona kuna shamba la ndizi, kuna ndizi nyingi sana, na pia kuna mama moja hapa, ambaye amekata ndizi na amechinga akiweka kwenye, anaonekana kabisa anataka kwenda kupika hizi ndizi akiwa na furaha, naona tabasamu kwa uso wake.

Kuna mahindi hapa ambaye ilikua imepandwa. Sasa naona imekomaa na imeivaa vizuri. Kuna mtu mmoja hapa ambaye ameivuna anatuonyesha akiwa na furaha. Hii mahindi inaonekana kua iliiva vizuri.

Hapa Kuna ma ndizi, ndizi nyingi sana huenda ndizi hii Iko kwa soko ama ndizi hii inataka kusafirisha kwa soko ndio imetolewa. Mandizi hii pia ni ndizi enye inaenda kuivishwa ama enye mtu anaeza enda kuchemsha Ili aweze kukula.

Ni shamba , inaonekana ni shamba ya mahindi. Mahindi inaonekana imekauka, ni kukuja kuivuna alafu wataipeleka waende waidondoe ili waweze kuikula ama kuipeleka ama kuiuza kwa na vyote vile.

Hapa naona ngombe, ngombe wakiwa wamewekwa katika kifungo fulani, inaonekana hawa ngombe wanataka kunyunyuziwa dawa, na kuna mtu moja hapa ameshikilia kiboko, inaonekana alikuwa anawachunga ila sioni akiwa amebeba dawa yeyote.

Kuna ng'ombe hapa na kuna mtu ambaye anaonekana amekuja hapa kusaidia ng'ombe. Naona amevalia glovsi katika mkono wake ambaye inaonekana kabisa ng'ombe alikuwa na shida kwa tumbo kuona ng'ombe ilikuwa imezaa sasa amekuja kusafisha tumbo.

Kuna mama mmoja hapa ambaye anaonekana kuwa ako kwa shamba, na anaangalia angalia maendeleo yake, naona amepanda mandizi, naona pia katikati yake amepanda vitu kama mboga, sasa ako hapa akiona maendeleo yake vile inaendelea.

Hapa kuna ng'ombe wengi sana . Ng'ombe wao wanafungwa wakiwa kwa nyumba. Ng'ombe hawa si kama ng'ombe wengine wanaenda wanatembeatembea wakitafuta chakula. Hawa ng'ombe wanaletewa chakula huko ndani wanakula na pia wanaletewa hadi maji . Hukiangalia ngombe hawa huwa wanatoa maziwa mingi sana kwa sababu hawatumii muda wao mwingi wakitembea wakitafuta chakula.

Hii ni mandizi ambayo imeiva. Ndizi ingine imewekwa ikiwa ni kama inataka kupelekwa sokoni, hii ndizi ni nyingi sana na inaonekana kuwa ingine imeiva, na ingine bado haijaiva vizuri, lakini ikienda sokoni ndio itakuwa inaiva polepole.

Hii barabara kuna magari zinaenda, kuna magari zinakuja hivi. Lakini hapa kuna pikipiki ambayo inaonekana kubeba maziwa ama inaonekana kabisa anaendea maziwa. Na inaonekana hapa hakuna maziwa ndani, huenda anaendea maziwa alafu anazileta anakuja ataziuza.

Naona mtu mmoja hapa ambaye anashukilia ndizi, anaweka mti ili uweze kushikilia ili ndizi isianguke , huenda ndizi hii haijakomaa na uzito wake umewezwa. Naona pia hii ni shamba la ndizi hapo kuna mandizi nyingi sana.

Hapa kuna ng'ombe na kuna mama ambaye anakama ng'ombe naona kabisa ameweka kibuyu yake kama ng'ombe na naona ng'ombe huyu anatoa maziwa mingi. Pia naona kuna ng'ombe wengine huku kando yake ilhali hawakamuliwi inaweza kuwa mwingine ni ndume si wote ni wa kike.

Hawa ni ng'ombe ambao wamefugwa. Ng'ombe hao wanaonekana kuwa kwa nyumba ambao hawatoki kutembeatembea wakitafuta chakula. Inaonekana chakula yao iko hapa. Naona nyasi imewekwa hapa. Inaonekana kuwa pia, hao ng'ombe wamelala. Huenda ni bado ni asubuhi, hawajaamka.

Hii ni ndizi. Aina ya ndizi ambayo haijaiva vizuri. Kuna sehemu ambayo imeiva na kuna sehemu ambayo haijaiva. Hii ni ndizi ambayo inaenda inaivishwa inaweza pelekwa sokoni inaenda inaivishwa polepole. Watu wanakuja wanachukua ambayo imeiva na yenye haijaiva inaiva polepole.

Hii ni ndizi ambayo Bado iko kwa shamba na inaonekana kabisa Bado haijakomaa Bado ni mbichi, ambacho hiii ndizi inaonekana kuwa ni kubwa sanaa ikikomaa.

Hapa naona kuna mandizi. Ni kama kuna huyu mama ndio anauza ndizi na kuna mzee hapa amesimama. Anaulizia bei ya ndizi. Huku pia kuna watu wengine huko mbali. Inaonekana kuna mabiashara zingine zinaendelea huku.

Hapa naona kuna mtu anakama ngombe, anakama ndio anaanza, naona maziwa bado iko chini kwa mtungi yake, naona pia ngombe huyu anaonekana kuchukua maziwa mingi sana, inaonekana maziwa yake. Pia ngombe huyu anaonekana kuwa na kichwa ngumu anaonekana amefungwa miguu yake.

Hapa naona mtu ambaye ameshikilia ndizi, huenda ni muuzaji ama huenda ni mtu amekuja kununua ndizi. Kuna mandizi mingi hapa ambayo imeiva na iko mzuri sana mtu anaweza uza. Hapa ni kwa kibanda, sidhani kama ni kwa soko.